Mashine ya ukulima iliyo kando ya mimea ambayo imeunganishwa kwa mifereji ili kutumika kupulizia mimea dawa au maji, kando ya mimea kuna njia ambayo mashine inatumia kupita.